Noana kundi la askari wa wanyama pori ambao huenda ni kutoka shirika la huduma kwa wanyama pori Kenya au hifadhi ya wanyama ya kibinafsi. Askari hawa wamevalia glovu , wanamshikilia mtoto huyu wa kifaru.

Mbegi wawili warembo. Mbegi hawa ni wenyeji wa maeneo mengi ya Afrika ikiwemo Kenya na wana tabia za kipekee sana. Jina la jumla wa familia hii ni chekea kwa sababu ya madoa yake huwa wanaeza kuitwa chekea madoa.

Wanyama wawili mashuhuri na wa kuvutia wa simba dume na simba jike wakiwa wamepumzika kwenye nyasi . Hii ni taswira ya kawaida katika mbuga za wanyama nchini.

Makazi duni yaliyojengwa kwa mabati pembezoni mwa mto. Mto umejaa taka za plastiki na takataka nyingine. Maji yake yana rangi nyeusi ishara ya uchafuzi makubwa kutoka kwa majitaka na kemikali.

Kituo cha magari ya abiria aina ya Shuttle. Magari ambayo ni ya kawaida sana katika mitaa, ya jiji la Nairobi. Hasaa maeneo yanayohudumia wasafiri waendao mikoani. Bango liliko mbele inatangazia kampuni ya Meru Express Shuttle.

Basi la kampuni kongwe na maarufu ya uchukuzi wa umma nchini Kenya, KBS ya maana Kenya Bus Service . Basi hii liko katika kituo chake jijini Nairobi, mandhari ambayo ni kawaida kwa wakaazi wa vijiji.

Hili ni gari la uchukuzi wa umma, linalojulikana kama matatu ambalo liko barabarani. Matatu hii ni ya kampuni ya metro trans, jambo kuu ambalo linajitokeleza kwa picha ni wingi wa jicho la moshi mosi unaotoka kwenye bomba la moshi.

Mandhari ya kituo cha matatu za safari ndefu katika eneo la katikati ya jiji la Nairobi. Hizi si sehemu ya kawaida tu ya usafiri bali ni kitovu cha biashara na muingiliano wa kijamii kinachoakisi uhali na paprika za jiji.